Dawa za wanyama tofauti mtofauti zikiwa katika vifungashio vya boksi, wanyama kama pundamilia, ng'ombe na paka ikiwa pamoja na maelekezo ni jinsi gani ya kutumia dawa hizo.

Dawa za kisasa za aina ya mbwa na paka zikiwa katika vifungashio vyake maalumu. Zikiwa na maelekezo juu kwa jinsi gani ya kutumia dawa hizo kwa matibabu.

Duka maalumu lililo sheheni pembejeo mbalimbali za kilimo pamoja na dawa za wanyama, zikiwa zimepangwa katika mtiririko mzuri tayari kwa ajili ya kusambazwa kwa wateja.

Wanaume wawili walio valia vifaa maalumu kwa ajili ya kujikinga na sumu, wakiwa katika sehemu ya kutengenezea na kufungasha dawa kwa ajili ya mimea na mifugo.

Watu wengi wakiwa katika ofisi, zinazotumika kuuzaa pembejeo za kilimo na dawa za wanyama wakipata ushauri lakini pia wakinunua pembejeo za kilimo na dawa za wanyama.

Chupa kubwa jeupe lenye mfuniko mwekundu, lililobeba dawa kwa ajili ya mifugo lenye maelezo ya namna gani ya kutumia dawa hiyo yaliyobandikwa juu ya chupa.

Chupa kubwa nyeupe iliyobeba dawa kwa ajili ya mifugo yenye maaelezo ya jinsi gani ya kutumia dawa hiyo, yaliyobandikwa juu ya chupa.

Chupa kubwa lenye dawa ya mifugo, limefungwa vizuri ili kusambazwa kwa wateja, na maelezo juu ya kutumia dawa hiyo, yamebandikwa juu ya chupa.

Watu wawili, mwanamke pamoja na mwanaume wakiwa katika duka la pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama ili kununua dawa za wanyama na pembejeo za kilimo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ufugaji pamoja na kilimo.

Dawa za aina mbalimbali kwa ajili ya mimea na mifugo zikiwa zimefungwa katika vifungashio mbalimbali, na kuwekwa katika kabati za duka kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Boksi kubwa la dawa za wanyama linalojumuisha maelekezo ni kwa jinsi gani ya kutumia dawa hizo, likiwa tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kwa mauzo.

Dawa mbali mbali za mifugo pamoja na mimea zikiwa zimewekwa katika vifungashio mbali mbali vilivyofungwa vizuri, na maelezo juu ya kutumia dawa hizo yakiwa yamebandikwa juu ya vifungashio hivyo.

Vifungashio maalumu vilivyobeba mbegu pamoja na dawa kwa ajili ya mimea na wanyama tofautitofauti, vyenye majina na maelekezo ya jinsi gani ya kutumia mbegu hizo kwa juu ya mifuko hio.

Kifungashio maalum kilichobeba dawa za kuku wakubwa pamoja na vifaranga, na chenye maelekezo jinsi gani ya kutumia dawa hizo kwa ndege hao.

Kifungashio maalumu kilichowekwa dawa za mifugo aina ya kuku, kilichofungwa vizuri kwa ajili ya usambazaji ili dawa hizo ziweze kuwafikia wafugaji wa mifugo hiyo.

Wakulima watano wa jinsia ya kiume wakiwa shambani wakifanya mavuno ya zao aina ya mahindi, yakiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa shambani kwa ajili ya biashara.

Wafanyabiashara (wa kike kwa wa kiume) wakiwa katika shamba kubwa la viazi mviringo, wakifanya mavuno ya mazao hayo tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa la migomba ya ndizi iliyokua na kumea vizuri, iliyobeba mikungu ya ndizi iliyokomaa ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba zuri lililokua kwa miche mikubwa iliyomea vizuri kwa kujaa nyanya zilizokomaa, ikiwa tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa shambani kwaajili ya biashara.

Mazao aina ya kitunguu, yakiwa shambani baada ya kuvunwa , yakiandaliwa kupelekwa sokoni kibiashara zaidi.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa na zuri lililonawiri vizuri kwa mazao aina ya viazi mviringo, wakifanya mavuno ya zao hilo kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa mauzo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika shamba kubwa la zao aina ya mananasi aliyoyashikilia mkononi, akiwa amezungukwa na miti midogomidogo, iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani.

Shamba kubwa la vitunguu lilolimwa kisasa lenye mifumo mizuri ya umwagiliaji, ukifanyika uvunaji wa zao hilo, tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani akifanya uvunaji wa zao aina ya pilipili kwa ajili ya kupelekwa sokoni, akiwa amezungukwa na miche ya pilipili iliyonawiri vizuri.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika shamba kubwa na zuri la mahindi iliyomea na kunawiri vizuri, akifanya mavuno ya mazao hayo kwa ajili ya kupelekwa sokoni kibiashara.

Wanawake watatu pamoja na mwanume mmoja wakiwa katika shughuli ya kupakia zao la karoti kwenye mifuko kwajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza zao hilo kibiashara.

Shamba kubwa la zao la umwagiliaji aina ya nyanya zilizopandwa ndani ya mifuko iliyowekewa udongo zilizomea vizuri na kukomaa vizuri, tayari kwa ajili ya mavuno ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke mmoja aliyesimama pembezoni mwa mahindi yaliyoanikwa ili yapate: kukauka, kuchambuliwa na kupakiwa kwenye mifuko; ili yapate kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo zaidi.

Shamba kubwa lililosheheni zao la umwagiliaji aina ya vitunguu baada ya kuvunwa, na viko tayari kwa ajili ya kupakiwa kwenye mifuko na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililosheheni miti mingi ya tunda aina ya papai ambayo imestawi vizuri, na iko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Mwanaume mmoja akiwa pamoja na mifuko iliyojaa zao la hoho tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni, ili kuwafikia wateja watakao nunua zao hilo.

Zao la umwagiliaji aina ya nyanya zilizopandwa katika shamba kubwa na kupitishwa mipira kwa ajili ya umwagiliaji wa nyanya hizo ili ziweze kukua vizuri na kupendeza.

Shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya zao la viazi mbatata tayari kwaajili ya kuvunwa, ambapo viazi vingine tayari vimevunwa na vimewekwa pembeni tayari kwa kuchukuliwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Mkulima mmoja wa kiume akiwa amesimama pembezoni mwa shamba kubwa la zao la kibiashara aina ya mahindi, lililopamba na kusheheni mahindi mengi.

Wanaume watatu pamoja na wanawake wawili wakiwa wanapakia viazi katika makapu maalumu, kwa ajili ya usafirishaji baada ya mavuno ya viazi hivyo kutoka shambani.

Wanaume wanne wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya uvunaji, wakiwa katika shamba kubwa la zao la mahindi ili kuvuna mahindi hayo na kuyasafirisha kwa ajili ya biashara.

Watu wawili wakiwa katika shamba kubwa la zao la umwagiliaji aina ya vitunguu, vilivyopandwa kisasa na kuvutia kwa namna vilivyochipua vizuri, kwa ajili ya biashara.

Watu tofautitofauti wakiwa katika kazi ya kufunga na kupakia magunia ya viazi mbatata kutoka shambani na kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililosheheni miti mingi ya tunda aina ya papai linalovutia kwa namna ambavyo matunda mengi yamepamba kwenye kila mti yanayoweza kuvunwa kwa ajili ya biashara.

Mwanamke mmoja akiwa katika mavuno ya viazi mbatata katika shamba kubwa lililostawi vizuri, tayari kwa kupeleka sokoni ili aweze kuuza viazi hivyo.

Wanaume wanne wakiwa katikati mavuno, ndani ya shamba kubwa la nanasi, tayari kwa ajili ya usafirishaji wa kupeleka sokoni, ili kuuzwa kibiashara.

Wafanyakazi wakiwa wanapakia zao aina ya ndizi kwenye makapu maalumu, kwa ajili ya kusafirishia ndizi hizo kwenda sokoni ili kuziuza kwa wateja.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu, wakiwa wamebeba mboga za majani kutoka shambani ili kuzifunga na kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakiwa wanapakia zao la mahindi mabichi katika mifuko, ili kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo ya mahindi hayo, ili wapate faida kutokana na kilimo hicho.

Shamba kubwa lililosheeni miti mbalimbali ya matunda kama vile mipapai pamoja na migomba, ambayo imestawi vizuri kwa ajili ya kuzalisha matunda hayo na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wamesimama pembezoni mwa magunia mengi ya viazi mbatata, walivyovuna kutoka shambani tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuviuza.

Mazao ya biashara aina ya kitunguu na kabeji, yakiwa yamestawi vizuri katika shamba kubwa tayari kwa kupeleka sokoni kwa biashara.

Wanaume watano wakiwa katika shamba kubwa la migomba, kwa ajili ya kuweka miti ili kuzuia migomba hiyo kuanguka kutokana na kupamba kwa ndizi nyingi.

Wafanyabiashara mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiwa katika sehemu maalumu kwa ajili ya kuuzia na kununulia mazao aina ya ndizi, ambazo zimefikishwa sehemu hiyo kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wanapakia zao la viazi mbatata katika mifuko, kwa ajili ya kupeleka sokoni baada ya mavuno, ili wakapate kuuza na kupata faida juu ya zao hilo.

Wanaume wawili wakiwa wamebeba kapu la viazi vitamu, kwa ajili ya kulipanga sehemu ili liweze kusafirishwa na kufikishwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba kubwa la zao la umwagiliaji aina ya nyanya, akizifungia nyanya hizo kwenye miti ili zisiweze kuanguka na kuweza kuharibika.

Shamba kubwa lililosheheni zao aina la nyanya ambazo zimepamba vizuri sana, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Watu wakiwa katika sehemu maalumu kwa ajili ya kuuza na kununua zao aina ya hoho, ambalo limewekwa katika vyombo maalumu aina ya tenga kwa ajili ya mauzo.

Wanaume wanne wakiwa na mwanamke mmoja katika mavuno ya zao la vitunguu huku wakipakia vitunguu hivyo katika mifuko kwa ajili ya kuvisafirisha na kuvifikisha sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima mbalimbali wakiwa katika shamba kubwa kwa ajili ya kuvuna zao la viazi mbatata, ili kufungasha na kusafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza zao hilo.

Shamba kubwa linalovutia lililopandwa mazao aina ya mahindi pamoja na matikiti yaliyopamba vizuri kwa ajili ya biashara.

Zao la kibiashara aina ya viazi mviringo, vilivyowekwa katika vifungashio maalumu na kutayarishwa vizuri kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hiyo.

Mwanaume mmoja akiwa katikati ya shamba kubwa la matikiti akiwa ameshika kipande cha tikiti kilichoiva vizuri, ili kuonyesha kuwa matikiti ya shamba hilo yako tayari kwaajili yakuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa zuri na la kisasa lenye zao aina ya nyanya, zilizokomaa na nyingine kuiva tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kibiashara, lenye mifumo mizuri ya umwagiliaji wa mazao hayo.

Mwanaume mmoja akiwa katikati ya shamba kubwa la minanasi lililopamba vizuri akiwa ameshika mananasi mawili ili kuonyesha kuwa shamba hilo liko tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Shamba kubwa lenye miche ya mazao aina ya nyanya uliokuwa na kukomaa vizuri kwa mazao hayo na mengine yakiwa yameshaiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni kibiashara kwa mazao haya.

Mkulima akiwa katika uvunaji wa zao aina ya vitunguu, akiwa anavikusanya pamoja kutoka shambani ili kuweza kuvipakia katika vifungashio na kuweza kuvifikisha sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akikusanya mazao yake ya kibiashara aina ya ndizi yaliyokua na kukomaa vizuri, yakitayarishwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa biashara.

Shamba kubwa lenye mazao aina ya tango, lililokuwa na kumea vizuri na kukomaa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kibiashara, na yenye mifumo mizuri na ya kisasa ya umwagiliwaji katika shamba hilo.

Mwanamke mmoja akiwa katika shamba kubwa, lililosheheni mazao aina ya nyanya zilizopamba vizuri tayari kwa ajili ya kuzivuna na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba zuri lenye miche ya mazao aina ya nyanya, yaliyokua na kumea vizuri na kukomaa, na mengine kuiva tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni tayari kwa mauzo ya bidhaa hiyo.

Mwanamke mmoja akiwa ameshika viazi mbatata vilivyotolewa shambani baada ya kuvunwa, huku nyuma yake kukiwa na wanaume wawili ambao wanavuna viazi hivyo kutoka shambani.

Shamba kubwa lenye mavuno aina ya karoti yaliyokuwa yamekomaa vizuri yakitayarishwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo ya zao hilo la kibiashara.

Wafanyabiashara wanaume kwa wanawake, wenye matenga mengi yenye zao aina ya maembe, yaliyoandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo ya bidhaa hiyo.

Mimea midogomidogo iliyooteshwa katika viunga vya ukuzaji na upandikizaji wa mimea, ukiwa ni mfumo wa kisasa wa uoteshaji wa mimea hiyo kwa ajili ya kibiashara.

Shamba kubwa na zuri la bustani yenye miche iliyokuwa na kumea vizuri kwa rangi ya kijani ikiwa ni pamoja na mifumo mizuri ya umwagiliaji wa miche hiyo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika shamba kubwa la bustani ya mbogamboga, iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani ikiwa pamoja na mifumo mizuri ya umwagiliaji wa shamba hilo, ikiwa imezungukwa na mandhari nzuri yenye miti midogomidogo na mikubwa kandokando yake.

Shamba kubwa la mazao aina ya papai iliyokua na kumea vizuri, iliyobeba mapapai yaliyokomaa yakiwa tayari kwa ajili ya kuiva na kuvunwa kupelekwa shambani kwa ajili ya mauzo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa upandikizaji wa mbegu na ukuzaji wa miche, kwa ajili ya kupelekwa shambani kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya aina tofauti tofauti.

Kundi la migomba lililokua na kumea vizuri, likiwa limebeba mkungu wa ndizi, ambao bado haujakomaa, likizingukwa na majani madogomadogo yaliyomea vizuri pembeni yake.

Wakulima wakiwa wamejumuika katika shamba kubwa, kwa ajili ya mavuno ya viazi mbatata ili kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya biashara ya viazi hivyo.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba kubwa lililomea vizuri miche mingi na kufunikwa pembeni kwa ajili ya kuzuia wadudu pamoja na wanyama kuiharibu miche hiyo.

Miche ya nyanya iliyopandwa katika mifuko iliyowekewa udongo, ikiwa imepamba vizuri na nyanya ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa lililosheheni mazao mbalimbali ya mbogamboga pamoja na matunda ambapo mengine yakiwa tayari yameshavunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kama vile ndizi, viazi, karoti, kabichi na mengineyo.

Shamba dogo la migomba lililostawi vizuri likiwa limebeba mikungu ya ndizi iliyonawiri vizuri, ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa kwa matumizi mengine.

Shamba lililopandwa vizuri zao aina ya kitunguu pamoja na mabomba yaliyopita katika shamba hilo, kwa ajili ya umwagiliaji wa vitunguu hivyo ili viweze kukua vizuri.

Wakulima watano wakiwa wanapakia viazi katika makapu maalumu kwa ajili ya kuweza kusafirishwa kupelekwa sokoni baada ya mavuno ya viazi hivyo kutoka shambani.

Mimea mbalimbali iliyopandwa katika vifaa maalumu vilivyotengenezwa, kwa ajili ya kuwezesha mazingira maalumu ya umwagiliaji wa mimea katika vifaa hivyo.

Vitalu maalumu vilivyojazwa udongo wenye rutuba na kupandikizwa na kuoteshwa mimea midogomidogo inayokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani kibichi.

Mimea midogomidogo iliyoota vizuri katika vifaa maalumu, vilivyotengenezwa maalumu kwa ajili ya kupandikizia mbegu na kuwezesha umwagiliaji mzuri wa mbegu hizo ili ziweze kukua vizuri.

Wakulima sita wa jinsia ya kiume wakifanya upandikizaji na uoteshaji wa mimea katika vitalu vyao vilivyo vingi katika eneo moja, kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa lililopandwa mazao aina ya maharage juu ya matuta makubwamakubwa katika mistari mitatumitatu, ambapo kila tuta limewekewa mipira miwili kwaajili ya umwagiliaji wa maharage hayo.

Mashine kubwa nzuri na ya kisasa ya kilimo, ikiwa katika shamba kubwa ikifanya maandalizi ya shamba hilo, kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo katika eneo hilo.

Mashine kubwa nzuri na ya kisasa ikiwa katikati ya shamba kubwa lililomea vizuri kwa rangi ya kijani, ikifanya kazi ya uvunaji wa mazao hayo maalumu.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa katika mashine ya kisasa ya kilimo aina ya trekta, wakiwa wamezungukwa na shamba kubwa na zuri la mahindi ya rangi ya kijani.

Mashine kubwa nzuri na ya kisasa ya kilimo inayopandikiza na kuotesha mimea, na kufanya umwagiliaji kwa ajili ya kukuza mimea kwa ajili ya kibiashara.

Mashine ya kisasa ya kukuza na kupandikiza mbegu, ikiwa na mimea midogomidogo iliyomea vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mashine kubwa nzuri na ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji, ikiwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ya kumwagilia miche midigomidogo kwa ajili ya ukuaji mzuri wa miche hiyo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayojihusisha na uvunaji wa mazao mbalimbali, yakiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo zaidi.

Mashine kubwa na nzuri ya kisasa ya kilimo, ikifanya uvunaji katika shamba kubwa na zuri lililonawiri na lililomea kwa rangi ya kijani.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani, akifanya kilimo hicho kwa kutumia mashine ya kisasa aina ya trekta, ikiwa imezungukwa na majani makavu pembeni yake.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, ndani yake kukiwa na udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevu. Ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mashine maalumu zilizowekwa katika chumba kikubwa kwa ajili ya uzalishaji wa mboga mboga, katika kiwango kikubwa na kwa muda mfupi ili kuweza kuwafikia wateja kwa wakati.

Trekta linalotumika katika shughuli ya kilimo likiwa katika shamba kubwa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ya kulima, ili kurahisiha kazi za mikono katika shuguli ya kilimo.

Mtu mmoja akiwa katika shamba kubwa, huku akitumia mashine maalumu kwa ajili ya kulimia shamba hilo ili kurahisisha kazi ya kilimo.

Mwanaume mmoja aliyeko katika shamba kubwa, akiwa analima kwa kutumia mashine maalumu kwa ajili ya shughuli hiyo ya kilimo ili kurahisisha kazi.

Trekta mbili zinazotumika katika shughuli ya kilimo, zikiwa katika shamba kubwa la kisasa, lililoandaliwa vizuri ili kulima shamba hilo, liweze kupandwa mazao mbalimbali.

Trekta maalumu linalotumika katika shughuli ya kilimo, likiwa katika shamba kubwa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ya kilimo ili kurahisisha kazi ya mikono kwa wakulima.

Dereva wa trekta linalotumika katika shughuli ya kilimo, akiwa katikati ya shamba kubwa, ili kufanya shughuli hiyo ya kilimo na kuweza kurahisisha kazi zinazofanywa kwa mikono kwenye shughuli ya kilimo.

Watu wawili wakiwa juu ya gari aina ya trekta ambalo linatumika katika shughuli ya kilimo likiwa katika shamba kubwa kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo ya kilimo ili kurahisisha kazi za ulimaji.

Mashine mbalimbali za kisasa zilizofungwa katika chumba kikubwa, zinazotumika katika mfumo wa kisasa wa uzalishaji wa mimea bila ya kutumia udongo.

Mashine mbalimbali zilizowekwa katika chumba kikubwa maalumu kwa ajili ya kilimo cha uzalishaji wa mboga mboga bila ya kutumia udongo.

Mwanaume akiendesha trekta linalotumika katika shughuli ya kilimo akiwa katika shamba kubwa linalolimwa ili kupanda mazao fulani.

Mashine maalumu kwa ajili ya kulimia, ikiwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ya kilimo, ili kurahisisha kazi za mikono na kufanya kazi hiyo kwa ufasaha.

Mashine kubwa na ya kisasa aina ya trekta inayotumika kulima katika shamba kubwa ikiashiria ulimaji wa mazao ya kibiashara.

Mbogamboga aina ya spinachi zikiwa zimeota vizuri katika vifaa maalumu, vinavyotumika katika kilimo cha kisasa kinachotumia maji pamoja na virutubisho, ili kukuza mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa ukuzaji na upandikizaji wa mimea katika eneo moja, kwa kutumia mitambo inayoweza kuzalisha mianga kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Eneo kubwa lililosheheni vifaa maalumu kwa ajili ya umwagiliaji, pamoja na mboga zilizosheheni vizuri baada ya kumwagilia katika vifaa hivyo maalumu, kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa nzuri na ya kisasa ya kilimo, ikiwa katika shamba kubwa, ikiandaa shamba hilo, kwa ajili, ya kupandikiza mazao tofautitofauti. ikiwa imezungukwa na miti mikubwa, ilio kuwa na kumea vizuri.

Mfumo wa kisasa, wa ufugaji samaki, unaohusishwa katika eneo dogo na maji machache, wenye mifumo ya kisasa ya utoaji wa chakula kwa samaki hao.

Eneo kubwa na zuri lenye bwawa dogo kwa ajili ya ufugaji wa samaki, likiwa limezungukwa na miti mikubwa kwa midogo na majani madogomadogo yaliyomea vizuri kwa rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yanayoonesha samaki wawili waliopo ndani ya maji, waliozungukwa na mawe madogomadogo pamoja na miamba kandokando yake.

Bwawa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki likiwa limejaa samaki wengi wadogo wadogo na mipira iliyoingia katika bwawa hilo kwa ajili ya kuwafikishia samaki hao chakula.

Sehemu ya chemchemu iliyojengelewa vizuri kwa kutumia mawe, ili kuweza kutunza samaki kwa ajili ya kilimo cha ufugaji wa samaki.

Samaki wengi aina ya kambale wakiwa katika bwawa kubwa lililotengenezwa na kujengewa vizuri, mahususi kwa ajili ya kilimo cha ufugaji wa samaki.

Samaki wazuri wenye rangi nzuri zinazovutia machoni, wakiwa katika kifaa chao wanachofugiwa chenye maji mazuri meupe yanayoonekana vizuri.

Mnyama aina ya nyani mwenye rangi tofautitofauti zenye kupendeza na kuvutia machoni, akiwa amekaa katika mazingira asilia yenye kupendeza na kuvutia.

Samaki wengi wazuri wenye rangi nzuri yenye kuvutia wakiwa katika maji, ndani ya eneo lao wanalo wanafugiwa ambalo lina majani madogomadogo ya kijani yanayovutia.

Bwawa kubwa lililojengelewa vizuri na kukatwa katika vitalu tofauti tofauti kwa ajili ya kilimo cha ufugaji wa samaki, ili kuongeza bidhaa hiyo sokoni.

Bwawa kubwa lililojengelewa vizuri na kuwekewa nyavu kwa juu kwa ajili ya kilimo cha ufugaji wa samaki, ili kuongeza idadi ya upatikanaji wa samaki sokoni.

Samaki wa kufugwa, wenye rangi nzuri tofautitofauti zenye kupendeza, wakiwa wamewekwa ndani ya maji ili waweze kuishi vizuri na kuonekana vizuri.

Samaki watatu, wenye rangi tofautitofauti nzuri zenye kuvutia wakiwa katika maji ndani ya eneo lao maalumu wanalofugiwa kwaajili ya maonyesho.

Samaki wawili wenye rangi nzuri zenye kupendeza wanaofanana, wakiwa ndani ya maji katika kifaa maalumu wanachofugiwa, kinachoonekana na kuwaonyesha vizuri.

Mazao ya kibiashara kama vile mchele, unga pamoja na mahindi yakiwa katika vifungashio maalumu vya rangi nyeupe vikiwa tayari sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mazao mengi ya chakula yakiwa sokoni kwa ajili ya mauzo, yakifungwa katika vifungashio tofauti tofauti vyenye ujazo mbalimbali.

Watu mbalimbali wakiwa wanapakia zao la nafaka aina ya mahindi katika mifuko maalumu kwa ajili ya usafirishaji ili kuwafikia wateja walioko sokoni.

Miti mikubwa iliyofunganafungana pamoja na miti midogo iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani, ikiwa pamoja na njia zinazopita katika msitu huu.

Mazingira ya msitu yenye miti mikubwa kwa midogo na majani madogomadogo, yaliyomea vizuri kwa rangi ya kijani; ikiwa na njia iliyopita katikati yake.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama katika vitunga vya mazao tofautitofuti vilivyomea na kukua vizuri, vikiwa vimezungukwa na miti na majani yaliyo kauka kando kando yake.

Watalii wa kike kwa wa kiume, wakiwa katika mandhari nzuri iliyojaa milima na mabonde yenye majani madogomadogo na mafupi yaliyomea vizuri kwa rangi ya kijani.

Mkulima wa miche akiwa anaimwagilizia miche hiyo, ili ipate kukua na kunawiri ikapandwe sehemu isiyokuwa na miti, au sehemu iliyokuwa na miti midogo ili kuongeza uwepo wa miti duniani.

Wanaume wawili pamoja na wanawake wawili, wakiwa katika eneo ambalo miche mbalimbali inapandwa na kukuzwa ili kuongeza idadi ya miti katika eneo fulani ambalo inaenda kupandwa.

Alama inayoonyesha njia ya kupita katikati ya msitu mkubwa, uliosheheni uoto wa asili ili kupita na kufika upande wa pili wa msitu huo.

Watu wawili (wa kike na wa kiume) wakiwa katika shamba lao dogo lililopo katikati ya msitu ambalo limepandwa mazao tofautitofauti kama vile mbogamboga.

Msitu mkubwa uliostawi na kusheheni miti mikubwa na mirefu na majani kando kando yake ukionesha ustawi mzuri wa msitu huu kwa rangi ya kijani.

Mto uliopo ndani ya msitu mkubwa wenye miti mingi mikubwa kwa midogo, na daraja likiwa limepita juu ya mto huo kwa ajili ya watu kuvuka.

Vitalu maalumu vilivyokuza na kuotesha mimea mbalimbali, iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa vizuri katika mistari.

Eneo maalumu lenye vitalu vingi vya ukuzaji na uoteshaji wa miche tofautitofauti pamoja na maua. Lililokua na kumea vizuri kwa miche hiyo kwa rangi ya kijani.

Mifumo ya kisasa mizuri ya umwagiliaji ya ukuzaji na uoteshaji wa mbegu pamoja na umwagiliaji, ikiwa katika eneo zuri kwa ajili ya kilimo hicho ikizungukwa na miti kandokando yake.

Mfumo wa kisasa wa ukuzaji na upandikizaji wa mimea. Unaohusisha mifumo ya kisasa ya umwagiliaji wa mimea hiyo.

Mfumo mzuri na wa kisasa wa kilimo, unaoonyesha ukuaji mzuri wa mimea pamoja na mifumo mizuri ya umwagiliaji katika mimea hiyo.

Sehemu maalumu inayoonesha mfumo wa kilimo wa kisasa, unaohusisha upandikizaji na umwagiliziaji wa mimea midogo midogo kwa ajili ya ukuaji mzuri wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa upandikizaji wa mbegu na ukuzaji wa mimea yenye afya, ikiwa tayari kwa ajili ya kupandikizwa mashambani.

Mazao yaliyoota na kustawi vizuri katika mabomba maalumu yanayotumika katika kilimo cha kisasa, kinachotumia maji pamoja na virutubisho ili kukuza mimea hiyo.

Mimea iliyoota na kukua vizuri kwenye mabomba yanayotumika katika kilimo cha kisasa, ambacho kinatumia mifumo ya maji pamoja na virutubisho ili kukuza mimea.

Samaki wa urembo wenye rangi nzuri wakiwa katika maji ambayo yameunganishwa kwenye mfumo wa kisasa wa kukuzia mimea kwa kutumia maji yenye virutubisho maalumu.

Mbogamboga zilizostawi vizuri katika mabomba maalumu yanayotumika katika kilimo cha kisasa kinachotumia maji pamoja na virutubisho maalumu ili kukuza mimea.

Mazao yaliyostawi vizuri katika mabomba maalumu yanayotumika katika kilimo cha kisasa kinachotumia maji pamoja na virutubisho ili kukuza na kunawirisha mimea.

Mazao yakiwa yamepandwa vizuri katika kifaa cha kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa maji pamoja na virutubisho.

Mbogamboga zilizostawi vizuri zinazokuzwa, kutokana na aina ya kilimo kinacho tumia maji na virutubisho bila ya udongo.

Mazao mbalimbali yaliyowekwa katika maji ili yapate kukua na kunawiri na kuweza kuvunwa, kutokana na maji hayo kuwa na virutubisho mbalimbali vinavyoweza kufanya mazao hayo kukua na kufikikia kuvunwa.

Mimea iliyoota vizuri katika mabomba maalumu, yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa, kinachotumia maji pamoja na virutubisho ili kukuza mimea hiyo.

Mimea inayokua na kuota vizuri ikiwa katika kifaa kinachotumia mfumo wa maji, pamoja na virutubisho ili kukuza mimea hiyo.

Mboga za majani zilizopandikizwa na kukuzwa vizuri katika kifaa ambacho kinatumia mfumo wa maji na virutubisho, ili kukuza na kurutibisha mimea.

Kifaa cha mfumo wa kisasa kwa ajili ya kupandikiza na kukuza mimea midogomidogo, kwa njia ya mfumo wa maji.

Mazao yaliokua vizuri katika mabomba maalumu yaliopangwa vizuri kwaajili ya uzalishaji wa mimea hio, kutokana na mfumo wa maji pamoja na virutubisho.

Mimea iliyoota vizuri katika vifaa maalumu vinavotumika katika kilimo cha kisasa, kinachotumia maji pamoja na virutubisho katika ukuzaji wa mimea hiyo.

Eneo maalumu yenye mfumo wa kisasa wa upandikizaji na uoteshaji wa mimea midogomidogo pamoja na mbogamboga na yenye njia nzuri ya umwagawaji wa miche hiyo.

Mbogamboga aina ya chainizi zilizopandwa vizuri kwenye kifaa maalumu, kinachotumika kuzalisha zao hilo kwa njia ya mfumo wa maji pamoja na virutubisho.

Mimea iliyoota na kukuwa vizuri katika vifaa vilivyopangiliwa vizuri vinavyotumika katika kilimo cha kisasa kinachotumia maji pamoja na virutubisho, katika ukuzaji wa mimea.

Eneo maalumu lenye mfumo wa kisasa wa upandikizaji na uoteshaji wa mimea midogomidogo, na yenye njia nzuri na maalumu za umwagiliaji wa mimea hiyo.

Eneo maalumu lenye mfumo wa kisasa, wa upandikizaji na uoteshaji wa mimea midogomidogo na lenye njia nzuri ya umwagiliaji wa miche hiyo.

Eneo maalumu lenye mfumo wa kisasa wa upandikizaji na uoteshaji wa mimea midogi midogo, na lenye njia nzuri ya umwagiliaji wa miche hiyo.

Mfumo wa kisasa wa uleaji na ukuzaji wa vifaranga vidogo vya kuku kwa ajili ya kibiashara, ikiwa ina sehemu maalumu kwa ajili ya chakula na kupata maji.

Eneo maalumu la ufugaji wa ng'ombe wa kisasa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa, pamoja na kinyesi kama mbolea kwa matumizi mengine.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng’ombe, unaojumuisha kupewa chakula na maji katika eneo moja kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa maziwa kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa katika shamba kubwa na zuri la mikahawa lililostawi na kumea vizuri, akifanya uvunaji wa kahawa hizo tayari kwa kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima watatu wakiwa katika shamba kubwa na zuri la bustani la zao aina ya kabichi lililokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani, ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa sokoni.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la zao la umwagiliaji aina ya nyanya, akiwa anatengenezea mazingira mazuri nyanya zake, ili ziweze kukuwa vizuri.

Shamba kubwa lililosheheni migomba mingi iliyopamba ndizi nyingi, tayari kwa ajili ya mavuno ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mashamba maalumu yaliyojengewa vizuri ili kuwezesha mbogamboga kuota vizuri lakini pia kuzuia mbogamboga zisiliwe na wanyama wengine au kuliwa na wadudu.

Wafanyakazi mbalimbali waliovalia nguo za kijani pamoja na kofia nyeupe na barakoa wakiwa katika chumba kikubwa kwa ajili ya kupaki malimao katika maboksi ili kusafirisha.

Kuku wengi wazuri weupe wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga na sehemu maalumu kwa ajili ya kulia chakula pamoja na sehemu maalumu kwa ajili ya kunywea maji.

Ng'ombe wengi wanaofugwa kisasa, wakiwa wanapata chakula ili waweze kunenepa na kuweza kutengeneza maziwa mengi zaidi, na kuzaliana kwa wingi zaidi.

Shamba kubwa la zao la umwagiliaji aina ya nyanya, likiwa limesheheni miche mingi ya nyanya iliyo pamba vizuri na mingine tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa lililosheheni zao aina ya kabichi, zilizopandwa kisasa na kupamba vizuri kwa ajili ya kilimo kikubwa cha kibiashara.

Kuku wengi wenye rangi tofautitofauti, wakiwa wanafugwa katika nyumba moja kubwa ambapo wamewekewa chakula katika vifaa maalumu kwa ajili ya kulia chakula na maji katika vifaa maalumu kwa ajili ya kunywea.

Mtu mmoja akikusanya zao la aina ya vitunguu katika sehemu moja ili Kuweza kufunga kakika vifungashio, ili Kuweza kusambaza au kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya zao la umwagiliaji aina ya kabichi tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kufanyiwa biashara na kuweza kuuzwa.

Shamba kubwa lililosheheni mboga nyingi za majani aina ya kabichi zinazolimwa kwa njia ya kisasa ya kisayansi zikiwa tayari kwa ajili ya mavuno.

Shamba kubwa lililosheheni mazao ya mboga mboga yaliyopandwa kisasa zaidi na kufunikwa juu, kwa ajili ya kuzuia wadudu pamoja na wanyama kutoshambulia mboga mboga hizo.

Zao aina ya vitunguu vikiwa vinachambuliwa vizuri na kuwekwa katika kontena, ili viweze kukusanywa na kuwekwa katika mifuko ili kufikishwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Chumba kilichoning'inizwa mifuko maalum kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha zao aina ya uyoga, lililosheheni na kupamba vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ilikuuzwa.

Mbogamboga zilizoota vizuri katika shamba kubwa la kisasa, liliofunikwa juu ili kuzuia wadudu pamoja na wanyama kutoshambulia shamba hilo, na kuwezesha shamba hilo kukua vizuri.

Shamba kubwa na zuri lililolimwa likifanyiwa umwagiliaji wa kisasa, likiwa limezungukwa na majani mafupi mafupi ya kijani kandokando yake.

Bustani yenye miche midogo midogo iliyokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani pamoja na mifumo mizuri ya umwagiliaji wa miche hiyo.

Bustani kubwa nzuri iliyomea kwa miche ya rangi ya kijani, yenye mifumo mizuri ya umwagiliaji wa miche hiyo kwaajili ya kukua vizuri na kupelekwa shambani kibiashara.

Shamba kubwa na zuri la mimea midogomidogo aina ya mbogamboga, lenye mifumo mizuri na ya kisasa ya umwagiliaji, ikiwa imezungukwa na miti kandokando yake, iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani.

Shamba kubwa lenye miche midogomidogo ya zao la umwagiliaji aina ya maharage yaliyopandwa juu ya matuta, ambapo mirija imepita kwa ajili ya umwagiliaji wa maharage hayo.

Shamba kubwa lililopitishiwa mabomba mengi kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo, ili kuwezesha mazao yatakayopandwa kwenye shamba hilo yapate kuota vizuri.

Shamba kubwa lililosheheni miche mingi, iliyostawi na kupamba vizuri, ya zao la pilipili kutokana na kilimo cha umwagiliaji.

Mimea inayostawi vizuri kutokana na kilimo cha umwagiliaji, inayomwagiliwa na bomba maalumu lililowekwa kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo, ili ikue vizuri.

Shamba kubwa lililosheheni mazao yaliyopandwa kisasa katika mfumo wa matuta madogo madogo mazao hayo yakiwa yamemea vizuri kutokana na kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Eneo la ardhi linaloonyesha mboga za majani aina ya chainizi zilizokua vizuri, pamoja na miche ya zao aina ya nyanya zilizopamba vizuri kutokana na kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa na zuri lililo limwa kwa matuta matuta, lililopandwa na kuoteshwa mimea midogo midogo na yenye mifumo mizuri na ya kisasa ya umwagiliaji katika eneo hilo.

Shamba kubwa na zuri, lenye mimea iliyokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani, pamoja na mifumo mizuri ya umwagiliaji wa mimea hiyo.

Shamba kubwa lililopandwa kisasa katika mstari ulionyooka, likiwa limepitishiwa mipira katika kila mstari kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao yaliyopandwa katika shamba hilo.

Bustani kubwa iliyolimwa vizuri kwa mpangilio maalumu yenye mbogamboga zilizokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani na yenye mifumo mizuri na maalumu ya umwagiliaji wa mimea hiyo.

Shamba kubwa la kisasa lililopandwa zao aina ya mihogo likiwa limepitishwa mabomba kwenye kila mstari wa mazao hayo, ili kuwezesha shughuli ya umwagiliaji katika shamba hilo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika bustani na viunga vizuri vilivyokua na kumea vizuri kwa miche ya kijani, akifanya umwagiliaji katika mimea hiyo.

Mipira maalumu iliyopangiliwa katika mistari tofauti tofauti kwa ajili ya shughuli maalumu ya umwagiliaji wa mimea midogo midogo iliyopandwa katika shamba.

Mtalii wa jinsia ya kikei akiwa chini ya bonde kubwa la miamba, akifanya utalii huo, lenye uoto wa asili ya majani madogomadogo yaliyomea vizuri kwa rangi ya kijani.

Eneo kubwa na zuri lililozungukwa na miti mirefu na majani mafupi mafupi yaliyomea vizuri kwa rangi ya kijani. Kandokando kukiwa na chanzo kikubwa cha maji.

Mazingira mazuri yanayoonesha wanyama pori aina ya twiga pamoja na miti mikubwa, iliyokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani pamoja na milima inayoonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri ya kitropiki yanayoonyesha mlima mkubwa wenye majani madogomadogo kandokando yake, yaliyomea vizuri kwa rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yenye maji yanayotiririka iliyozungukwa na miti mikubwa na midogo pamoja na vichaka vilivyokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani kibichi.

Eneo kubwa linaloonesha maji yanayotiririka kwenda katika njia tatu tofauti iliyozungukwa na miinuko pamoja na milima midogomidogo, kukiwa na barabara nzuri pembeni yake.

Mazingira makubwa na mazuri yanayoonyesha mlima mbele. Yaliyozungukwa na majani madogomadogo yenye rangi ya browni yakichanganyikana na kijani. Pamoja na watalii wawili katika mazingira hayo.

Mazingira makubwa na mazuri yenye miti midogomidogo pamoja na majani madogomadogo, yaliyokua na kumea vizuri yenye rangi ya kijani.

Eneo kubwa lenye miti midogo midogo pamoja na nyasi fupi, zilizo kua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani katika mazingira ya jioni.

Mto mkubwa wenye maji ya kutiririka ikiwa pamoja na daraja la kuvuka mto huu, ikiwa imezungukwa na mazingira ya miti mikubwa na midogo iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani.

Eneo kubwa linaloonyesha maji yanayotiririka lenye mandhari mazuri na miti midogomidogo, kando yake kuna mimea iliyomea vizuri kwa rangi ya kijani pamoja na milima pembeni.

Mazingira mazuri yanayo onesha miti mikubwa na majani madogo madogo yaliyo mea vizuri yenye rangi ya kijani pamoja na mlima mrefu na mkubwa wenye barafu kwa juu.

Eneo kubwa na zuri linaloonesha maji yaliyotulia pamoja na nchi kavu, yenye ndege wengi waliomo ndani ya maji pamoja na punda milia, wakila majani mafupi kandokando yao.

Mazingira mazuri yanaonyesha maji, yaliyozungukwa na majani madogomadogo pamoja na miti mikubwa kwa midogo iliyomea vizuri, pamoja na mazingira yanayoonesha jua likizama.

Mazingira makubwa na mazuri yanayoonyesha mto wenye maji ya kutiririka, ikiwa imezungukwa na miti mikubwa kandokando yake iliyonawiri vizuri kwa rangi ya kijani.

Mto unaopita katikati ya mandhari nzuri ya asili, ambao pembezoni mwake kuna miche midogomidogo pamoja na majani madogomadogo ya asili, ambayo hayajapandwa.

Mandhari nzuri yenye sehemu ambayo maji yanazuiliwa yasipite, kwa kutumia ukuta mkubwa na imara, ambao hauwezi ukapitisha maji kwa namna yeyote ile.

Sura ya nchi inayoonyesha mazingira ya asilia, miti mikubwa kwa midogo, majani madogo madogo lakini pia na mto unaopita kwenye msitu huo.

Mandhari ya asili, iliyo na milima midogomidogo pamoja na miti mikubwa kwa midogo na uoto wa asili wenye majani madogomadogo yanayopendezesha sura hii ya nchi.

Sura ya nchi inayoonyesha milima mikubwa pamoja na midogo iliyojaa miti mikubwa pamoja na midogo na majani madogo madogo pamoja na mabonde.

Mandhari ya asili iliyopo katika sehemu yenye baridi ambayo ina milima inayotengenezwa kwa miamba, pamoja na uoto wa asili wenye majani madogomadogo ya kijani.

Mandhari nzuri ya asili ya msitu mkubwa, wenye miti mikubwa mirefu, midogo na majani madogomadogo pamoja na milima iliyozunguka msitu huo.

Mandhari ya asili yenye mawe makubwamakubwa kwa madogomadogo yaliyopandiana, kama mlima na majani madogomadogo yenye rangi ya kijani yakizunguka mawe hayo.

Sura ya nchi inayoonesha kando ya bahari iliyotawaliwa na maji yaliyotulia, miti midogo midogo, majani madogo madogo pamoja na milima ilioko pembeni ya bahari.

Sura ya nchi inayoonyesha mazingira asilia pembezoni mwa mto mkubwa, ambako kuna mitumbwi miwili inayotumiwa na wavuvi katika shughuli za uvuaji wa samaki katika mto huo.

Mandhari inayoonyesha uoto wa asili, nyumba zilizopo mbalimbali, miti mikubwa kwa midogo lakini pia majani yaliyo madogomadogo sana na milima iliyo kwa mbali.

Sura ya nchi inayoonyesha mazingira asilia akiwepo mnyama wa porini aina ya tembo, miti mikubwa kwa midogo, pamoja na majani madogo madogo na mlima mkubwa uliopo nyuma.

Mazingira ya asili yanayoonyesha barabara, ikiwa na mti kandokando yake wenye kivuli kizuri ukiwa umezungukwa na majani mafupi na mititi midogo midogo pamoja na milima pembeni.

Mazingira mazuri yaliyojaa uoto wa asili wenye majani madogo madogo, miti mikubwa vichaka, uliozunguka wanyama aina ya pundamilia na ngiri.

Eneo kubwa la ardhi linaloonesha uoto wa asili ambao, una majani makubwamakubwa, miti mikubwamikubwa na midogomidogo, milima na mabonde inayovutia sana.

Eneo kubwa na zuri linaonyesha miinuko pamoja na milima na mabonde yenye uoto wa asili wenye majani madogo madogo miti mikubwa na midogo midogo iliyokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani.

Eneo kubwa la ardhi linaloonyesha mazingira ya asili yaliyosheheni miti midogomidogo pamoja na miti ya maua, na majani madogomadogo yaliyozungukwa na milima mikubwamikubwa.

Eneo kubwa la ardhi, linaloonyesha uoto wa asili wenye majani madogo madogo pamoja na miti mikubwa mikubwa iliyoko mbalimbali sana.

Mazingira mazuri ya asili, yanayoonesha barabara inayopita katikati ya msitu pamoja na myama akiwa anakimbia katikati ya msitu huo wenye madhari nzuri ya asili.

Mazingira mazuri ya asili yenye maji pamoja na barabara inayopita kandokando mwa maji hayo, pamoja na miti midogomidogo na milima iliyopo pembezeni mwa maji hayo.

Mazingira mazuri yanayoonyesha uoto wa asili uliyo shehemi miti mikubwa mikubwa iliyoshonwa vizuri, pamoja na majani madogo madogo katikati ya miti hiyo ikiwa imezungukwa na milima mikubwa mikubwa.

Mandhari kubwa na uzuri yenye maji yanayotiririka, ikizungukwa na miti midogo midogo pamoja na mikubwa, pamoja na majani kando kando yake iliyokuwa na kumea vizuri.

Eneo kubwa la asili linaloonyesha uoto wenye milima mikubwamikubwa, pamoja na eneo la tambarare ambalo lina miti mikubwa mikubwa pamoja na ardhi iliyokauka.

Mto unaopita katikati ya msitu mkubwa uliosheheni miti mingi midogo kwa mikubwa yenye rangi ya kijani, iliyosheheni milima mikubwamikubwa.

Eneo kubwa la ardhi linaloonyesha mazingira asilia, lenye miti mikubwamikubwa iliyopo umbali mdogo, pamoja na majani madogomadogo yenye ukijani wenye kupendeza.

Mrina asali akiwa porini amevalia mavazi maalumu, kwaajili ya kuepuka wadudu wa aina ya nyuki akiwa na vifaa maalumu akirina asali hiyo.

Eneo maalumu linalojumuisha mbuzi watano wakiwa katika eneo moja, pamoja na eneo maalumu la kupatia chakula pamoja na maji kwa wanyama hao.

Mkulima na mfugaji akiwa katika shamba kubwa la mahindi lililokua na kumea vizuri, pamoja na mbuzi wanne wanaokula majani kandikando yake.

Eneo kubwa la kufugia likiwa limesheheni mbuzi wengi wenye rangi nzuri wakiwa wamefungwa katika eneo lao maalumu la kufugia uku wakiwa wameekewa chakula mbeleni mwao ilikuweza kula.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku unaohusisha kuwafungia kuku katika sehemu maalum, kwa ajili ya kupata chakula pamoja na maji katika eneo moja.

Sehemu maalumu inayoonesha ufugaji wa kuku aina moja ukijumuisha maladhi, sehemu ya chakula na sehemu ya kupatia maji kwa ajili ya kuku hao.

Wafugaji wawili wakiume na wakike, wakiwa katika shamba zuri linaloonesha mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku, unaojumuisha mifumo ya maji na mifumo mizuri ya chakula.

Mfugaji akiwa ameshika kuku wawili mweusi na mwekundu, miongoni mwa kuku wengi ambao wanawafuga wakiwa chini na wengineo wakiwa ndani ya banda ambalo anawafugia kuku hao.

Mfugaji mmoja wa kiume akiwa pembezoni mwa ndege wake anaowafuga aina ya bata wazuri weupe, akiwa katika eneo lake analolitumia katika ufugaji wa bata hao.

Ndege wengi wa kufugwa wenye rangi nzuri warefu aina ya kanga, wakiwa katika sehemu asilia wanayofugiwa wakiwa wanatembeatembea.

Sehemu maalumu ya ukuzaji na uoteshaji wa mimea midogomidogo katika viunga maalumu ukiwa ni mfumo wa kisasa wa kupandikiza miche hiyo.

Kifungashio kikubwa kilichobeba mbegu ya matikiti maji ndani yake kilicho na maelekezo ni jinsi gani ya kutumia mbegu hizo shambani, kwa ajili ya kupata mazao ya kibiashara.

Vifungashio maalum vyenye mbegu tofautitofauti ya mazao kama vile bamia, nyanya, kitunguu, hoho na karoti yenye maelezo ni njinsi gani ya kutumia mbegu hizo.

Kifungashio kilichobeba mbegu za kisasa za mbogamboga, kikiwa na picha juu yake kikionyesha mazao hayo pamoja na maelekezo ya mboga hizo.

Vikopo vingi vyenye rangi nyeusi vikiwa maabara kwaajili ya upandikizaji na uoteshaji wa mimea, kama njia ya kisasa ya mfumo wa kilimo kwaajili ya uzalishaji mzuri wa mazao.

Shamba kubwa la mazao aina ya mahindi lililokua na kumea vizuri lenye mifumo ya kisasa ya umwagiliaji wa zao hilo.

Bustani ndogo iliyolimwa vizuri na kupandwa miche midogomidogo ya miti pamoja na mboga mboga yenye mifumo mizuri ya umwagiliaji wa miche hiyo.

Kifungashio kikubwa chenye mbegu aina ya chainizi, chenye picha juu yake kuonyesha zao hilo na maelekezo jinsi gani ya kutumia shambani.

Vikopo vingi vidogo vidogo vilivyopandikizwa mbegu kwa ajili ya uoteshaji wa mimea. Hii ikiwa ni mfumo wa kisasa wa kilimo kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa mazao.

Bustani yenye miche midogo midogo iliyokua na kumea vizuri kwa rangi ya kijani, pamoja na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji wa miche hiyo kwa ajili ya kukua vizuri.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa upandikizaji wa mbegu na ukuzaji wa miche ikiwa tayari kwa ajili ya kupelewa shambani, kwa ajili ya upandikizaji wa zao hilo.

Kifungashio kizuri cha rangi ya kijani kilichobeba mbegu zilizo tayari kwa ajili ya kwenda shambani kwa kupandikizwa, kilicho na maelekezo jinsi gani ya kutumia mbegu hizo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa upandikizaji na ukuzaji wa mimea. Pamoja na mifumo maalumu ya umwagiliaji wa mimea hiyo kwa ajili ya kukua vizuri.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa upandikizaji wa mbegu na ukuzaji wa miche midogo midogo, kwa ajili ya kupeleka shambani kwa ajili ya kupandikiza, kwa ajili ya mazao tofauti tofauti.

Vifungashio maalumu, vilivyobeba mbegu maalumu kama; hoho, karoti pamoja na mchicha, yenye maelekezo ni kwa jinsi gani ya kutumia, vikiwa tayari kwa ajili ya matumizi.

Mbegu maalumu zinazotumika katika uzalishaji wa mboga za majani aina ya spinachi, zikiwa katika mfuko uliofungwa vizuri kwa ajili ya usambazaji na usafirishaji ili kumfikia mteja.

Wanaume watatu wakiwa katika sehemu maalumu itumikayo katika utunzaji wa mbegu za nafaka ili wadudu na wanyama wasiweze kuzifikia na kuziharibu mbegu hizo.

Mfuko uliobeba mbegu za mbogamboga aina ya kabichi, uliofungwa vizuri kwa ajili ya usafirishaji na usambazaji kwa wateja, ili ziweze kuwafikia kwa usalama.

Viroba vilivyobeba mazao mbalimbali ya nafaka, vikiwa vimepangwa katika mtiririko mzuri sokoni, kwa ajili ya kuvutia wateja.

Shamba kubwa lililofunikwa vizuri, ili kuzuia wadudu na wanyama wasishambulie mazao yaliyopandwa ndani ya shamba hilo, kupitia mbegu za mazao mbalimbali.

Mwanamke akiwa katika duka linalouza mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimefungwa vizuri na kupangwa vizuri kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya usafirishaji wa wateja.

mwanamume ambaye anafanya kazi ya kulima mashamba kwa kutumia moja ya mashine za kilimo aina ya trekta shughuli mfuko uliobeba mbegu za tunda aina ya papai ukiwa umefungwa vizuri kwa ajili ya kufikishwa sokoni na kusambazwa kwa wateja.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri juu ya tuta baada ya mbegu zake kupandwa kwenye tuta hilo na mipira ya maji kupitishwa juu ya tuta kwa ajili ya umwagiliaji wa mbegu hizo ili ziweze kuota.

Watu wengi wanawake kwa wanaume wakiwa katika mavuno ya zao la nafaka aina ya mahindi, wakiwa wanayapakia katika mifuko kwa ajili ya usafirishaji kutoka shambani.

Miche iliyostawi vizuri kutoka kwenye mbegu mbalimbali, iliyopo kwenye shamba kubwa lililofunikwa vizuri ili kuzuia wadudu pamoja na wanyama wasishambulie na kuharibu miche hiyo.

Mbegu za mazao mbalimbali kama vile mahindi na maharage, zikiwa zimefungwa katika mifuko maalumu kwa ajili ya usafirishaji ili kuwafikia wateja na wakulima.

Makopo yaliyobeba mbegu za nyanya yakiwa yakiwa yamefungwa vizuri na kuwekwa ndani ya maboksi kwa ajili ya usafirishaji, ili kuwafikia wateja.

Mfuko uliobeba mbegu za maboga, ukiwa umefungwa vizuri kwa ajili ya usafirishaji na usambazaji kwa wateja ili upate kuwafikia wateja ukiwa safi na salama.

Mazao mbalimbali ya nafaka, yakiwa yamefikishwa sokoni kwa ajili ya mauzo huku yakiwa yamefunguliwa juu ili kuwezesha wateja kuona na kuridhishwa juu ya mazao hayo.

Mbegu tofauti tofauti za nafaka zikiwa zimewekwa katika vifungashio mbalimbali sokoni, kwa ajili ya mauzo ama usambazaji kwa wateja.

Shamba kubwa la kisasa lililosheheni mazao yaliyomea vizuri pamoja na mifumo ya kisasa, kwa ajili ya kupitishia maji pamoja na virutubisho ili kukuza mimea hiyo.

Mimea iliyochanua vizuri kutoka katika ardhi yenye rutuba, ambapo mbegu za mimea hiyo iliweza kupandwa na kumwagiliwa vizuri.

Kifungashio maalumu kilichobeba mbegu za mbogamboga aina ya spinachi, kilichofungwa vizuri tayari kwa ajili ya usambazaji na usafirishaji, ili kuweza kuwafikia wateja.

Vifungashio maalumu, vilivyobeba mbegu ya mazao tofautitofauti kama vile; alizeti pamoja na kitunguu zikiwa na maelezo ni jinsi kutumia mbegu hizo.

Eneo maalumu lenye mfumo wa kisasa wa upandikizaji na uoteshaji wa mimea midogomidogo, na lenye njia nzuri ya umwagiliwaji wa miche hiyo.

Kifungashio maalumu kilichobeba mbegu za vitunguu maji, chenye mchora na picha ya zao hilo kwa juu, pamoja na maelekezo jinsi gani ya kutumia mbegu hizo.

Kifungashio maalumu chenye mbegu la zao aina ya nyanya, kukiwa na picha juu ya kifungashio hicho, pamoja na maelekezo jinsi gani ya kutumia katika zao hilo.

Miti pamoja na mimea ikiwa imepandwa katika vifaa maalumu vilivyotengenezwa, kwa ajili ya kupandia na kukuzia na kuwezesha umwagiliaji wa mimea pamoja na miti hiyo.

Masanduku makubwa na mazuri yakuihifadhia nyama aina tofautitofauti yaliyotengenezwa kwa mbao, yakiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mnyama aina ya mbwa wa bluu akipata chakula na maji katika vifaa maalumu. Pembeni kukiwa na banda maalumu kwa ajili ya mbwa huyu.

Mbwa wengi wa kiume kwa wa kike wenye rangi nyeusi pamoja na brauni, waliokua vizuri na wenye afya tosha, wakiwa katika mazingira mazuri ya majani mafupimafupi, yaliyomea kwa rangi ya kijani.

Mnyama wa kufugwa mwenye rangi nzuri aina ya mbwa akiwa amefungwa vizuri katika banda lake analofugiwa ili asilete madhara kwa binadamu wanaomzunguka.

Wanaume wawili wakiwa pamoja na mnyama wao wa kufugwa aina ya mbwa mwenye rangi nzuri, wakiwa wanampa chakula ili aweze kushiba na kuwa vizuri kiafya.

Vibanda maalumu vilivyotengenezwa ili kuwawezesha wafugaji kutunza mifugo yao, ili isiweze kuliwa na wanyama wengine, vikiwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Banda maalumu lililotengenezwa vizuri, mahususi kwa ajili ya kufugia wanyama au ndege, likiwa tayari sokoni kwa ajili ya mauzo, ili liweze kwenda kufugia wanyama au ndege.

Wanyama wawili wanaofugwa aina ya mbwa mwenye rangi nzuri zenye kupendeza wakiwa nje ya vibanda vyao viwili, ambavyo wanavitumia kila siku kwenye kulala kama makazi yao.

Tabibu anayehusika na matibabu ya wanyama akiwa anamtibu mbwa aliyeshikwa na mfugaji wa mbwa huyo, ndani ya chumba cha hospitali maalumu.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa akiwa amefungwa katika banda lake analoishi ili asiweze kuleta madhara kwa binadamu pamoja na wanyama wengine wanaomzunguka.

Visanduku viwili vya kuhifadhia wanyama aina ya paka vikiwa vimebeba visanduku viwili vya kuhifadhia chakula na maji kwa kila kifaa.

Wanyama wanaofugwa, aina ya mbwa wenye rangi nzuri zenye kupendeza, wakiwa katika banda lao zuri kubwa wanalofugiwa kwa ajili ya mapumziko.

Ndege mkubwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe, mwenye kucha na mdomo uliochongoka, akiwa katika mti mkubwa wa miba uliomea kwa rangi ya kijani.

Wanyama wawili aina ya nyati, wakiwa katika mto wakinywa maji. Wakiwa wamezungukwa na majani madogo madogo ya kijani kandokando yao pamoja na barabara pembeni.

Kijana mwa jinsia ya kiume, akiwa katika utalii wa wanyamapori aina ya twiga. Wakiwa wamezungukwa na miti mirefu na majani madogo madogo yaliyostawi kando kando yao.

Mnyama aina ya nyani mwenye rangi nyeupe, nyeusi na brauni akiwa katika msitu akijitafutia chakula chake mwenyewe .

Mnyama mweusi jamii ya ngedere wanaoishi porini katikati ya miti, wenye kupendelea kula vyakula lainilaini kama mahindi na majani mepesi.

Mnyama wa porini, mrefu, mzuri aina ya Twiga, akiwa katika mazingira ya asili, yenye miti mirefu pamoja na majani madogomadogo.

Ndege wa porini mzuri na mrefu mwenye rangi nyeupe kwa nyeusi, aliyopo katika mazingira mazuri yenye kuvutia ambayo ni mazingira asilia.

Ndege mkubwa mrefu mwenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwa anagombana kumchukua nyoka mweusi alioko chini, ili kumfanya kitoweo chake cha siku hiyo.

Mnyama wa kufugwa mwenye rangi nzuri, mrefu aina ya twiga, akiwa katika mazingira ya asili yenye miti midogomidogo, miti mikubwamikubwa pamoja na majani madogomadogo, akiwa amesimama.

Mnyama pori aina ya tembo akila matawi ya miti, akizungukwa na miti mikubwa na midogomidogo, pamoja na vichaka vilivyokua na kumea vizuri, pamoja na watalii waliokaa pembeni, wakimwangalia mnyama huyu.